Hili ni duka la kuuzia mavazi ya wanawake. Kwenye kiingilio kuna manikeni aliyevalishwa mavazi ya kisasa kwa ajili ya kuwavutia wanunuzi. Katika duka hili kuna kofia, mikoba ya wanawake, mikufu, herini na skafu za wanawake.

Hili ni duka la kuuza mavazi ya wanawake. Kwenye kiingilio, kuna jina la duka hili ambalo ni Vivo. Kwenye kuta za vioo, kuna mabango yanayoonyesha punguzo la asilimia thelathini. Ndani ya duka hilo, kuna manekini waliovalishwa mavazi ya kisasa kwa ajili ya kuwavutia wanunuzi.

Hili ni duka la nguo za wanaume. Nguo hasa zinazouzwa hapa ni suruali na koti. Mavazi haya yamepangwa kwa utaratibu wa jozi kutumia uanishi wa nguo. Hii ni hili kusaidia wanunuzi kuweza kuchagua kwa urahisi na pia kuvutiwa na mavazi yenyewe. Nguo hizi ni za rangi ya kijivu, nyeusi na buluu iliyokolea.

Hili ni duka la nguo, mikoba na vito vya wanawake. Mikoba na vito vimepangwa dukani kwa ajili ya maonyesho ilikuwavutia wateja. Mannequin aliyevalishwa: blausi ya rangi nyingi, kofia na miwani ya jua, pia ametumika kuonyeshana urembo wa vitu vinavyouzwa katika duka hili.

Hili ni gari. Gari hili lina rangi ya kijivu, na mangurudumu yake ni nyeusi. Gari hili linaweza kutumika kwa ajili ya usafiri. Katika mandhari ambayo gari hilo limeegeshwa, kuna miti mirefu yenye rangi ya kijani kibichi.

Haya ni magari yaliyoegeshwa. Karibu na magari haya kuna watu, wengine wameketi huku wengine wakiwa wamesimama. Watu walioketi wamekaa kwenye nyasi za kijani iliyofifia. Katika mandhari kuna miti mirefu. Gari zilizoegeshwa zina rangi tofauti tofauti kama kijivu, nyeusi na nyekundu.

Haya ni magari yaliyoegeshwa kwenye mpangilio wa safu. Magari haya yana rangi tofauti tofauti, kwa mfano kuna mengine ya kijivu na mengine meusi. Magari haya ni ya kibinafsi. Katika mandhari kuna miti mirefu na nyasi za kijani kibichi.

Hawa ni watu wawili wanaopeana mikono kama ishara ya kukubaliana kuhusu jambo. Mmoja wao ameshikilia ufunguo wa gari kwa mkono wake wa kulia. Mwanaume mmoja amevalia suti ya rangi ya buluu iliyokolea, shati nyeupe na tai nyeusi. Naye mwanaume wa pili amevalia shati ya rangi ya samawati hafifu.

Hili ni gari au pia motokaa, linaweza kuwa ni gari binafsi au teksi. Gari hili ni la rangi nyeusi. Gari hili limeegeshwa kwenye eneo wazi. Sakafu ya maegesho inaonekana kuwa na matofali ya rangi ya kijivu na mistari meupe kwenye matofali mengine.

Hili ni duka la kuuza shanga kuna aina tofauti za shanga zilizoanikwa katika duka hilo kwa ajili ya maonyesho ili mnunuzi aweze kuwa na chaguo mbali mbali .Shanga hizi zinarangi tofauti tofauti kuna rangi nyeupe , manjano ,waridi ,samawati na pia nyekundu.

Hili ni soko. Katika sehemu hili la soko, wanauza mboga zenye rangi ya kijani kibichi. Mboga hizi zimepangwa kwa mirundo midogo, pia kuna wanunuzi na wauzaji. Wauzaji wengine wameketi huku wakingoja wanunuzi.

Hili ni soko la juakali. Kuna vibanda vidogovidogo viliopangana, na watu walioketi kwenye vituo vyao vya kazi, huku wakionekna kuwa wakiunda vitu waakiwa wameinama. Kuna tenki kubwa nyeusi la maji, na karibu na hapo, kuna nguzo ya umeme iliyoshikilia nyaya za stima. Hizi husaidia kusambaza stima.

Hivi ni viatu vya magurudumu ya kuteleza. Vingine ni vya rangi ya samawati, nyeupe, nyeusi, na rangi ya waridi. Viatu hivi vimetundikwa kwa kutumia kamba zake. Vina magurudumu manne. Viatu vingine ni vyenye nambari ndogo, na vingine vina nambari kubwa. Kando ya viatu hivi, upande wa kulia, kuna mifuko ya kupakia.

Hili ninjengo refu. Ghorofa hii imepakwa rangi ya kijivu kwenye kuta za nje. Jengo hili limewezesha watu kupata makao ya kuishi ilmradi walipe kodi. Ghorofa hiyo imezugukwa na ua la mawe. Kando ya ua hilo upande wa nje ,kuna nyasi yenye kijani hafifu.

Hii ni sehemu ya nyumba. Katika mandhari iliyomo, kuna miti mirefu yenye rangi ya kijani kibichi, nyasi, na bustani ya maua. Hali ya hewa ni ya jua, na anga lina rangi ya buluu. Sehemu hii ya nyumba limepakwa rangi nyeupe.

Hii ni duka kuu linaloitwa Carrefour. Kuna walinda lango wawili waliovalia sare ambao wamesimama kwenye kiingilio. Kwenye kuta za duka hilo, kuna maandishi yanayoonyesha jina la duka hilo na masa iliyofunguliwa. Kuna magari pia yaliyoegeshwa karibu na hilo duka kuu.

Hii ni sehemu ya ndani ya duka kuu. Bidhaa mbalimbali zimepangwa kwenye rafu na meza. Kuna wateja wawili wanaoonekana wakichagua bidhaa. Mmoja amevalia mavazi meusi. Mabango ya matangazo yenye rangi tofauti yamewekwa juu ya sehemu ya kuuza bidhaa yakionyeshana bei au ofa maalumu.

Hii ni sehemu ya duka kuu. Katika sehemu hii kuna viboksi vya juisi vilivyopangwa kwenye rafu. Kuna bango pia linalotangaza DSTV. Sakafu ya sehemu hii ni safi kuashiria umuhimu wa usafi katika maduka.

Hii ni sehemu ya duka kuu. Katika sehemu hii, kuna vyombo vya plastiki. Wanunuzi wanaonekana kuviangalia na kuvichagua. Sakafuni kuna vigae vyeupe kuashiria usafi wa duka hilo. Vyombo hivi ni vya ukubwa wa kila aina na pia vina rangi tofauti tofauti.

Hii ni sehemu ya duka kuu. Katika sehemu hii kuna mabango ya maandishi ili kuwaeleza wanunuzi bidhaa zinazouzwa. Bidhaa hizi ni matunda na mboga. Kuna matunda ya aina tofauti tofauti kama ndizi, machungwa na maembe. Sehemu ya mboga kuna viazi, vitunguu na nyanya.